Mwanaume amesimama karibu na mfumo wa kilimo cha wima akimwagilia mimea. Mabomba meupe yamepangwa kwa safu yakishikilia mimea midogo yenye majani mabichi. Anaonekana akifanya kazi kwa makini akitumia chombo kidogo kumwagilia kila mmea mazingira ya nyuma yanaonyesha ukuta wa mabati na udongo ikionyesha mazingira ya shamba dogo la vijijini.

Mimea midogo iliyopandwa kwenye mfumo wa hydroponic . Mfumo huu mweupe una mashimo ambapo mimea inakua vizuri. Majani ya kijani kibichi yanaonekana wazi yakionyesha ukuaji mzuri. Mbinu hii ya kilimo cha kisasa inawezesha mimea kukua bila udongo ikitumia maji yenye virutubisho.

Mimea midogo imependwa kwenye vyombo vyeupe vilivyopangwa. Maji safi yanatiririka kutoka kwenye bomba ndogo. Kuna mimea mirefu ya kijani kibichi nyuma ya vyombo hivyo. Mifumo ya haidroponik inaonekana kutumika. Mazingira yanaonekana kama shamba ndogo la bustani.

Sanduku la kijivu la plastiki linaonekana wazi likitumika kama mfumo ya haidroponiki wa kukuza mimea. Mfuniko wake una matundu matano, manne yakiwa na mimea midogo ya nyanya au mboga zingine iliyosimama kwenye vipande vyeusi. Ndani ya sanduku kuna mabomba meupe, yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa.

Mizizi mirefu na yenye afia ya mimea imetokeza kutoka kwenye sufuria nyeupe. Majani mabichi yamezunguka eneo hilo yakificha sehemu ya muundo wa kilimo. Udongo haupo kwani mimea inakuzwa kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Huu ni mmea wa mboga wenye majani mabichi ukiota kwenye kikombe kidogo cheupe. Mzizi mirefu na myeupe inaonekana ikining'inia chini ya kikombe. Inaonekana kama sehemu ya mfumo wa kilimo cha hydroponic . Kuna mimea mingine midogo inayoonekana nyuma kwenye mfumo huo.

Bao kubwa la mbao lenye matundu mengi limeegemea kwenye fremu ya chuma, likiwa sehemu ya mfumo wa kilimo cha ndani. Taandifu nyeupe zimetundikwa kwenye fremu nyingine ya chuma zikitoa mwanga wa kutosha kwa mimea. Chini ya bao kuna chombo cheusi cha maji kinachoashiria mfumo wa umwagiliaji.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ukionyesha mimea ulikua bila udongo. Mizizi mirefu na mieupe ya mimea inaonekana ikininginia kwenye maji yenye virutubishi. Mimea mingine iliyokomas na yenye majani mabichi yanaonekana upande wa kulia.

Kuna mimea mingi ya mboga iliyopoandwa katika mfumo wa hydroponics . Mimea hiyo imekuwa vizuri ndani ya mirija mieupe yenye mashimo. Mirija hiyo imewekwa kwa mpangilio ikionyesha kilimo cha kisasa. Majani yanaonekana mabichi na yenye afya yakionyesha utunzaji mzuri.

Hapa kuna bustani kubwa iliyofunikwa na kitambaa cha plastiki kikiunda handaki ndefu. Ndani yake safu za mimea michanga inakua kwa mpangilio mzuri zikiwa zimelindwa. Ardhi inaonekana kuwa na matandazo ya kahawia katikati ya safu, ikionyesha kilimo cha kisasa.

Katika shamba kubwa lenye mimea michanga iliyopandwa katika mistari mirefu. Trekata ya kijani inasonga mbele ikifanya shuguli za kilimo. Nyuma ya trekta kuna kifaa chenye mikono miwili mirefu kinachonyunyizia dawa au mbolea kwenye mimea. Udongo unaonekana wazi kati ya mistari ya mimea ikionyesha utunzaji wa shamba.

Hili ni shamba la nyanya zenye matunda mengi. Nyanya za kijani na nyekundu zimechanganyika kwenye mmmea mmoja. Mimea imepandwa kwenye udongo wenye nyasi kavu chini. Nyanya zimepangwa vizuri kwenye mistari mirefu. Inaashiria mavuno mazuri ya nyanya shambani.

Hizi ni safu ndefu za vizimba vilivyojaa nguruwe wengi. Wamepangwa kwa utaratibu ndani ya banda kubwa. Nguruwe hao wanaonekana wamekuzwa kwa ajili ya biashara. Wakionyesha mfumo wa ufugaji mkubwa. Njia ndefu katikati inatenganisha pande mbili za vizimba.

Huu ni mfumo wa kisasa wa ufugaji wa kuku ambapo vifaranga wengi wanakua kwa pamoja katika banda kubwa sakafu ikiwa imejaa vifaranga hao wadogo mstari mrefu wa mifumo ya kulisha na kunywesha maji yenye mirija mekendu yanaonekana yakitawanyika kwenye banda hilo mlango wa banda unaonekana kwa mbali.

Hili ni shamba lililopandwa mimea midogo ikiwezekana maharagwe iliyopangwa katika safu, mimea hio inatiririsha maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana kama mirija nyeusi iliyonyooka kando ya mistari ya mimea. Udongo unaonekana kua na unyevunyevu na kuna mimea mingine ya asili.

Mashamba yametayarishwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa. Mimea michanga inachipuka kwenye udongo mwekundu ikiwa imepangwa kwa safu. Mifumo ya umwagiliaji wa matone inaonekana ikiendesha kando ya mimea. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo.

Shamba kubwa la udongo mwekundu lina mistari mirefu iliyopandwa. Mipira ya kumwagilia maji imelala katikati ya mistari hio ikionyesha maandalizi ya kilimo. Nguzo za chuma zimesimama wima zikitegemewa kuwa sehemu ya muundo wa wavu au nyumba ya kuhifadhia mimea. Utulivu wa mazingira unaashiria utayari wa kuanza kupanda.

Mkulima amevalia shati la buluu na anainama akifanya kazi shambani. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa vizuri, huku mabomba meusi na ya kijivu yakipita kwenye mitaro. Mashamba yana mimea iliyopandwa kwa upande mmoja, na udongo mwekundu unaonekana wazi. Kazi inaendelea shambani.

Shamba kubwa la nyanya limetanda mbele yetu. Mimea midogo ya nyanya imepandwa kwenye mistari iliyonyooka. Fimbo zimetumika kusidia mimea kusimama wima. Mifumo ya umwagiliaji wa matone inaonekana kando ya mimea. Mandhari ya nyuma yana miti na anga la wazi.

SHamba kubwa limejawa na mimea ya vitunguumaji yenye majani marefu na yaliyosimama wima yakiwa yamepangwa kwa mistari mirefu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana huku umetandandazwa chini ya mimea. Pembeni, kuna picha ndogo mbili zinazoonyesha mmea wa mboga uliopandwa na bomba la umwagiliaji uliozikwa ardhini, zote zikisisitiza kilimo cha kisasa.

Hili ni shamba lenye mimea mingi iliyopangwa kwa safu. Kuna mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba na vijiti vidogo kupeleka maji kwenye mimea, Maji yanaonekana yakitiririka kwenye vijia vilivyochimbwa kati ya mistari ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevu kutokana na umwagiliaji. Inaonyesha kilimo cha kisasa kinachotumia maji kwa ufanisi.

Mimea michanga ya kijani kibichi inamwagiliwa shambani. Vinyunyuzi viwili vinarusha maji hewani yakitawanyika kama mvua. Majani ya mimea yamejaa unyevu na yanaonekana yamechanua vizuri. Mandhari ya nyuma yana mimea mingine iliyofifia. Mwangaza wa jua unafanya matone ya maji yang'aye.

Shamba lililoandaliwa kwa uangalifu linaonekana likiwa na mistari miwili mirefu ya udongo uliotayarishwa, ambapo mimea michanga inachipuka kutoka kwenye udongo. Kila mstari wa mimea una bomba refu jeusi la umwagiliaji wa matone, ikionyesha mfumo wa kisasa wa kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba kubwa limelimwa kwa mistari mirefu. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu ukiwa tayari kwa kupandwa au umepandwa ivi karibuni. Nyuma kuna miti na majengo machache yanayoonekana kwa mbali. Mashamba mengine yamepangwa kwa utaratibu yakisubiri kupandwa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba. Mabomba meusi yanaonekana yakipita kando ya mistari ya mimea. Mimea ina majani mabichi na inaonekana kama mimea ya strawberry . Kuna baadhi ya strawberry zikianza kukomaa chini ya mimea. Inaonyesha kilimo cha kisasa chenye matumizi bora ya maji.

Shamba limepangwa kwa mistari mirefu. Huku mimea michanga ikichipuka kutoka kwenye udongo. Mabomba meusi ya umwagiliaji yamewekwa kando ya kila mstari, yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mimea. Mimea midogo inaonekana ikikua vizuri chini ya anga la buluu.

Hii ni shamba ikimwagiliwa maji. Kuna bomba la kumwagilia likifanya kazi likinyunyiza maji pande zote mbili. Maji yanatoka kwa nguvu kutoka kwenye bomba. Mistari ya mimea yenye majani mabichi inaonekana ikikua kwenye udongo. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye unyevunyevu.

Shamba kubwa limepata maji mengi kupitia mifumo wa umwagiliaji huku maji yakitiririka kwenye mitaro. Mimea midogo ya kijani imechipuka kwenye mistari iliyopandwa ikionyesha ukuaji mzuri. Mzinga miwili ya umwagiliaji imewekwa kwenye kingo za mitaro ikiashiria usambazaji wa maji.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu linaonekana likinyweshwa maji. Mifumo ya umwagiliaji inarusha maji hewani ikinyunyizia mimea kwa ustadi. Nyumba kadhaa zimejengwa mbali zikionyesha mandhari ya mashambani. Kuna pia miti mirefu upande wa kulia ukiongeza uzuri wa mandhari.